Mtaalam wa tiba ya meno amevalia koti jeupe la kitabibu, akimwelekeza mwanafunzi wa shule ya msingi darasani, jinsi ya kutunza meno kwa kutumia mdoli wa mfano wa kinywa. Anaelezea kwa upole na makini, akihamasisha usafi wa kinywa na meno tangu utotoni.

Madaktari wawili wa tiba ya meno, wakiwa wanamuhudumia mgonjwa aliyelala kitandani, akiwa amefumbua kinywa tayari kwa matibabu, Madaktari hawa wamevalia mavazi maalumu ya kujikinga, na wanatumia mashine za kisasa, kuhakikisha huduma bora salama na kwa wakati.

Madaktari wa wili wa tiba ya meno wakiwa wanaendelea kumuhudumia mgonjwa aliyelala kitandani, akiwa amefungua kinywa tayari kwa matibabu, madaktari hawa wamevalia mavazi maalumu kwa ajili ya kujikinga, na wanatumia mashine za kisasa ili kuhakikisha huduma bora, salama na kwa wakati.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

Mtaalamu wa tiba ya meno akiwa ana mhudumia mgonjwa, aliye kalia kwenye kiti akiwa amefungua kinywa tayari kwa matibabu. Daktari huyu amevalia vazi maalumu la kujikinga, na anatumia mashine ya kisasa kuhakikisha huduma bora, salama na kwa wakati.

Mmomonyoko wa ardhi umetokea kwenye mataro karibu na makazi ya watu, ukiharibu miundo mbinu kama barabara na mitaro ya maji , hali hii ni hatari kwa afya ya mazingira kwani husababisha uharibifu wa ardhi, uchafuzi wa vyanzo vya maji na kuhatarisha usalama kwa jamii.

Mikono ya watu waliotoka kupanda mche mdogo ardhini kwenye unyevuunyevu, kuonyesha jitihada za kuifadhi mazingira na kupambana na uaribifu wa asili, wakishiriki kampeni za kijamii za upandaji miti kwaajili kwaajili ya kupunguza athari za mabadiliko za tabia ya nchi.

Mvua kubwa imenyesha na kusababisha mafuriko makubwa barabarani, ambapo maji yamejaa hadi kufunika sehemu ya barabara yote. Huku watu wachache wanajaribu kupita pembezoni karibu na ukuta na mmoja wao amezama kwenye shimo lililojificha chini ya maji na mtu mwingine wa kiume akijitahidi kumsaidia kutoka.

Mashine kubwa, ikiwa inamwaga takataka ngumu za viwandani kwenye eneo maalumu la uchakataji. Taka hizi ni za plastiki na karatasi zilizochanika na zinamiminwa pamoja na maji mengi, huku mazingira ya ndani ya jengo hili yanadhihirisha kuwa ni kituo cha usindikaji taka ambacho ni sehemu muhimu ya usafi wa mazingira na usimamizi wa taka.

Wanafunzi wa shule ya msingi wakiwa wanapanda miche midogo ardhini chini ya kivuli kikubwa cha mti. Wanaonyesha jitihada za kuhifadhi mazingira na kupambana na uharibifu wa asili, wakishiriki kampeni za kijamii za upandaji miti kwa ajili ya kupunguza athari za mabadiliko ya tabia ya nchi.

Korido ndefu yenye sakafu ya rangi nyekundu inayo onekana vizuri kwa usafi ikiwa kimya na huku taa za juu zikiangaza kwa upole mazingira haya ya hosipitali yanaakisi usafi mpangilio mzuri wa huduma utakaomuwezesha mgonjwa kupumzika.

Mtaalamu wa afya wa jinsia ya kike aliyevalia koti zuri la rangi nyeupe, akiwa anampima mgonjwa mjamzito aliyelala juu ya kitanda chenye mashuka safi. Anaangalia ujauzito na maendeleo ya ujauzito wa mama wa huyo aliyeketi kwa kutumia skrini iliyopo mbele yake.

Wataalamu wa afya ya binadamu wa jinsia tofauti wakiwa wamesimama vizuri wakiwa na muonekano wa kuvutia na watanashati wamevalia makoti safi meupe ya kitaalamu na wapo tayari kutoa huduma kwa uweredi na huruma wakiwakilisha hadhi na nidhamu ya sekta ya afya.

Mtaalam wa afya wa jinsia ya kiume mwenye muonekana wa kuvutia na mtanashati ameketi kwa utulivu na akitumia kompyuta mpakato iliyopo mbele ya meza yake; yupo tayari kutoa huduma kwa weredi na huruma akiwakilisha hadhi na nidhamu ya sekta ya afya.

Madaktari wawili wakiwa wamevalia mavazi maalumu ya rangi ya kijani, kwenye chumba cha upasuaji hospitalini. Wakimapatia mtoto mdogo huduma kwa umakini mkubwa, huku wakitumia vifaa tiba vya kisasa katika mazingira safi na yenye mwanga wa kutosha. Hii inaakisi huduma za hali ya juu kwa watoto wachanga.

Mtoto mdogo anabembea kwenye mashine maalumu ya kupimia uzito katika mazingira safi ya hospitali, kupima uzito kwa mtoto ni hatua muhimu ya ufatiliaji ya ukuaji wake, kugundua mapema dalili za utapiamlo na uzito kupita kiasi, na kuhakikisha anapata lishe na huduma stahiki kwa maendeleo bora ya afya.

Mtoa huduma wa afya ya jamii, alievalia nguo nyeupe na barakoa, akiwa anamchoma sindano mtoto, ya chanjo kwenye sehemu ya paja lake. Mtoto huyo amebebwa na mama yake na itamsidia kuimarisha kinga yake ya mwili, ili kupambana na magonjwa yanayolipuka kwenye jamii.

Mtoa huduma wa afya wa jinsia ya kiume aliyevalia barakoa na koti jeupe, akiwa na anamchoma mtu chanjo ya begani aliyeketi kwenye kiti, chanjo hii ni muhimu kwa ajili ya kumuongezea kinga mtu huyu, ili mwili wake uweze kupambana na magonjwa ya mlipuko.

Watoa huduma wa afya ya jamii wakiwa na mwangalia mama anayempa mtoto chanjo ya matone, waliobebwa na wazazi wao. Chanjo hii ni muhimu kwa watoto wao kwa ajili ya kuongeza kinga ya mwili ili kupambana na magonjwa hatari ya mlipuko katika jamii.

Matunda makavu, magome ya miti, matawi na mizizi iliyokaushwa vizuri ikiwa juu ya meza, inatumika kutengeneza dawa za mitishamba zinazotibu maradhi mbalimbali, kwa njia za asili na salama kwa mwili wa binadamu, hasa katika jamii za kiafrika.

Chupa ndogo yenye rangi ya kioo huku juu yake ikiwa inamfuniko wa rangi ya kijani na maandishi ya "muravumba", ni mfano wa dawa za miti shamba zinazotumiwa kwa tiba mbaya katika jamii nyingi, zikitokana mimea asilia kama ilivyo desturi kwenye tiba za asili.

Mmea mdogo wenye rangi ya kijani kibichi na matawi mapana, umeota vizuri katika sehemu ya shamba. Mmea huu hutumika kutengeneza dawa za mitishamba zinazotibu maradhi mbalimbali kwa njia ya siili na salama kwa mwili wa binadamu.

Mimea midogo ya rangi ya kijani kibichi, mbegu na kitwangio vimepangwa vizuri juu ya meza, tayari kwa ajili ya kutengeneza dawa ya miti shamba zinazotibu maradhi mbalimbali, kwa njia ya asili na salama kwa mwili wa binadamu hasa katika jamii nyingi za kiafrika.

Chupa mbalimbali zilizopangwa vizuri zikiwa na vifuniko vya bluu na vibandiko nyeupe, ni mfano wa dawa za miti shamba zinazotumiwa kwa tiba mbadala katika jamii zetu, zikitokana na mimea asilia kama ilivyodesturi kwenye tiba za asili.

Kikombe cha chai chenye rangi nyeupe kukiwa na vipande vya limao na pembeni kukiwa na tangawizi na ndimu, hizi hutumika kutengeneza dawa za miti shamba zinazotibu maradhi mabalimbali kwa njia ya asili na salama kwa mwili wa binadamu hasa kwa matatizo ya upumuaji.

Chupa ndogo yenye rangi ya udongo iliyoshikiliwa na mwanadada ikiwa na maandishi "ravenda" juu yake , ni mfano wa dawa za mitishamba ambazo zinatumiwa katika tiba mbadara katika jamii, zikitokana na mimea asilia kama ilivyo desturi kwenye tiba za asili.

Vifungashio mbalimbali na makopo yamepangwa vizuri juu ya meza, ikiwa na rangi ya kijani na nyeupe na maandishi mbalimbali yanayotambulisha mitishamba inayopatikana humo. Hizi ni mfano wa dawa za mitishamba zinazotumiwa kwa tiba mbadala katika jamii nyingi zikitokana na mimea asilia.

Mwanamke mmoja aliyevalia nguo nyeupe akiwa anakagua mmea uliostawi vizuri wa rangi ya kijani kibichi, unaopatikana katika shamba lake mme huu unatumika kutengeneza dawa za miti shamba zinazotibu maradhi mbalimbali kwa njia ya asili na salama kwa mwili wa binadamu.

Kikopo kidogo chenye mfuniko wa njano kikiwa na kibandiko cha maandishi "UVURAVUMBA", ni mfano wa dawa za miti shamba zinazotumiwa kwa tiba mbadala katika jamii nyingi, zikitokana na mimea asilia kama ilivyodesturi kwenye tiba za asili.